Wataalamu wa wili wakiwa kiwandani, wakifanya utendaji katika kufunga paketi ndogondogo za pembejeo, kwa ajili ya kupeleka madukani kuziuza pia kwa kilimo cha kisasa zaidi.

Boksi ya dawa ya mifugo ikiwa na rangi ya bluu na nyeupe kukiwa kumechorwa ng’ombe, dawa hiyo inaitwa "nimomac sp" ambayo ina mchanganyiko wa "paracetamol", katika huduma ya mifugo ya ng’ombe na kadharika.

Aina ya dawa zinazoitwa Alebomali ikiwa ndani ya kiboksi na kichupa ikiwa imepakwa rangi ya njano na nyekundu kwa ajili ya kilimo na mifugo kutibu wanyama, kuzuia magonjwa mbalimbali.

Duka la pembejeo likiwa na mifuko aina ya ''SAFI SARIVI ORGANIC FERTILIZER'',mbolea hiyo ni kwa ajili ya kilimo cha mazao kama mahindi. Ambapo wakulima wengi hutumia kilimo cha kisasa kukuza mazao yao.

Duka la pembejeo likiwa na aina mbalimbali za dawa zinazotumika katika kilimo na mifugo ambapo, tunaona kuna makopo ya dawa katika mifuniko iliyokuwa ya kijani na imewekwa vizuri katika duka hilo juu ya meza.

Duka la pembejeo linalouza dawa za mifugo, na shamba kukiwa kuna kiboksi kimechorwa kuku aina ya "ASHIDOX-N", inayotibu kuku na kupambana na utitiri na magonjwa mbalimbali.

Wataalamu wa dawa za mifugo na wanyama na mimea wakiwa wamevaa barakoa wakitoa huduma hiyo kwa wanunuaji na maelekezo ya kutumia dawa hizo katika kilimo na mifugo kupata huduma bora zaidi.

Duka la pembejeo likiwa lina chupa moja ya dawa lenye rangi nyeupe, mfuniko mwekundu kwa ajili ya matumizi ya wanyama na shamba ,kuweka, kuwatoa wadudu wa asili wa wanyama na mashamba.

Kiboksi cha dawa kwa ajili ya mbwa inayotibu mbwa aina yoyote na inaviambatanisho vya furaha nayo inatumika kutibu utitiri na viroboto kwa muda wa wiki mbili.

Duka la agroveti na dawa za mifugo ambalo linahusika na kuuza pembejeo na dawa za kilimo na mifugo, mwanamke na mwanaume wakiwa wanaongea wakiwa wanaelekezana katika ununuaji wa dawa hizo.

Dawa ya kutibu mbwa inamsaidia mbwa huyo kutibu kupe, wadudu wanaomwathiri na pia amechorwa mbwa kwa kutumia rangi nyeupe na ya bluu ni kwa ajili ya matumizi ya mbwa tu.

Chupa kubwa ya kahawia yenye lebo ya machungwa ambayo ni dawa kwa ajili ya wanyama, ikiwa imechorwa ng'ombe kwa ajili ya udhibiti wa mifugo ya kudhibiti kupe kwenye ng'ombe.

Duka la pembejeo. Nje ya duka kuna mwanamme na mwanamke, mwanamke amevaa nguo nyekundu, mwanamume amevaa jinsi na sharti la bluu. Kuna magunia, mbegu na mbolea, pamoja na rafu zilizojazwa bidhaa za kilimo nyuma yao.

Duka la pembejeo, mwanamke amesimama ndani ya duka akiwa anatoa huduma huku nyuma ya mifuko imejaa mbegu mbalimbali na bidhaa za kilimo, akiwa anaonyesha uso wa furaha kwa wateja wake.

Duka kubwa la dawa, dawa zimepangwa katika safu mbili kwa ubora, ndani yake kuna wanaume wawili, mmoja kavaa shati jekundu mmoja shati jeupe wakiwa wanateta jambo. Dawa hizo ni kwa ajili ya mifugo na mimea.

Duka limejaa makopo na vifurushi mbalimbali vya mbegu katika rafu zilizo refu zenye ubora na bidhaa za kilimo ikionesha duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Kichupa na kisanduku cha "FLUMITAS" chenye maelekezo ya "FLUMETHRIN POUR ON SOLUTION" na picha ya ng'ombe, vikiwakilisha dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Vifurushi viwili vyeupe vyenye nembo ya 'haidroponiki Afrika' na maelekezo ya mbolea vimepangwa pamoja, vikiwakilisha bidhaaa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Shamba kubwa la kabichi, mkulima akiwa tayari amevuna hizo kabichi. Kwa ajili ya kupeleka sokoni kuziuza, akiwa ameziegemea kabichi zinaonekana ni nzuri sana, nyuma yake kuna nyasi zilizo kauka.

Maparachichi mazuri yenye kupendeza yakiwa tayari yamevunwa shambani wameyapanga kwenye makreti kwa ustadi, makreti hayo yakiwa ya njano na maparachichi ya kijani yaliyokomaa kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza na kujipatia fedha za kujikimu.

Wafanyakazi wakiwa wanachambua nyanya zilizoiva na zilizokomaa mbichi, wakulima ga kwenye ndoo mikononi wamevaa mipira kwa ajili ya usalama wa afya zao tayari kukupeleka sokoni kuziuza.

Mkulima akiwa anavuna kahawa zilizokomaa nyekundu na za kijani, huyo mwanamke akionyesha furaha aliyonayo baada ya zao lake kukomaa akiwa na ziandaa kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza.

Shamba kubwa la mahindi yaliyokauka, limevunwa mahindi hayo mengi sana huku mengine yametandazwa chini kwenye turubai, mwanamke amesimama huku akiendelea kutafakari namna ya kuyapakia mahindi hayo kwenye mifuko kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kuyauza.

Migomba mizuri ikiwa shambani inapendeza ikiwa imeanza kukomaa ndizi kwa ajili ya wakulima kuzingoja, zivunwe zipelekwe katika soko kwa ajili ya kuziuza kujipatia fedha kidogo za kujikimu.

Shamba kubwa la ndizi likiwa tayari ndizi hizo zikionyesha zimekomaa na wakulima wakiwa wanaweka miti kuisaidia isisweze kuanguka, kwa ajili ya kuandaa kupeleka sokoni kwa biashara.

Mwanamume akiwa katika shamba kubwa amevaa shati jeupe ameshika viazi mviringo alivyotoka kuving'oa, katika shamba hilo tunaona mbele kabisa kuna miti mirefu na shamba ni kubwa ambalo litavunwa viazi na kupelekwa sokoni kwa ajili ya viuza.

Wakulima wakiwa wanachambua kahawa zilizokomaa vizuri, huku wakiwa na watoto wadogo. Wanaume kwa wanawake wanachambua, kwa ajili ya kuziandaa zipelekwe sokoni kuziuza hizo kahawa ambazo ni nzuri na za kupendeza.

Mkulima akiwa tayari amevuna mahindi yake yaliyokauka vizuri yakiwa na rangi ya njano, ameyakusanya katika rundo kubwa yamemwagwa chini, mkononi ameshika mahindi matatu tayari kwa kupelekwa sokoni kwa biashara zaidi.

Mgomba mzuri wenye kupendeza ikiwa imezungushwa uzio wenye makutimakuti pembeni kuna bango linaloashiria watu wasipite katika eneo hilo, pembeni yake kuna mnazi. Migomba hiyo hulimwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kupelekwa sokoni kwa biashara.

Wakulima wamevuna vitunguu katika shamba kubwa, vitunguu vikiwa vimetandazwa katika mistari kwa ustadi pembeni na kushoto na kulia katikati kuna bomba lililopita ambalo lilikuwa linamwagilia vitunguu hivyo, vitunguu vilivyokauka vizuri kwa ajili ya kupeleka sokoni kuviuza.

Mkulima ambaye amuvuna zao la mahindi, ambapo ameshaweka kwenye magunia mahindi yake vizuri nyuma kuna gari ambayo hupakia kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kuyauza mahindi yake.

Shamba kubwa la vitunguu, ambalo linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, likiwa lina mabomba mengi meusi yamelazwa chini, kwa ajili ya vitunguu hivyo kupata huduma bora, kisha kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kahawa ikiwa shambani imekuwa na imekomaa inaonekana nyekundu kwa kijani. Shamba lipo tayari kuvunwa kwa ajili kuzipeleka sokoni kuwauzia wananchi ambao hutumia zao hilo kama biashara.

Shamba kubwa la kahawa zilizoiva na zilizokomaa wanawake wawili wakiwa wanavuna kahawa hizo, kwa ajili ya kupeleka sokoni kuziuza hizo kahawa na pia wanaanza kuzichuma za juu wakimalizia na za chini.

Wakulima wakiwa katika harakati za kubeba kahawa, wamebeba katika vichwa vyao kwa kutumia ndoo nyeusi wakiwa wanawake kwa wanaume kwa ajili ya kuziandaa vizuri kuzipeleka katika masoko kwa ajili ya uuzaji.

Shamba kubwa la vitunguu, watu wamevuna vitunguu wamepakia kwenye magunia. Na vingine wanaendelea kuvuna, huku wanaume kwa wanawake wamesimama wakisaidiana katika upakiaji, kwa ajili ya kupeleka kiwandani kuviuza.

Wakulima wakiwa wanachambua maharage na karanga, kwa ajili ya kupakia kwenye magunia. Tayari kwa kupeleka sokoni kuyauza, bidhaa hizo nzuri zinazotakiwa kwenda sokoni kuwahudumia wananchi.

Mwanaume akiwa shambani amesimama amevaa koti la njano, nyuma kuna miti mirefu ya parachichi, mwanaume huyo ameshika parachichi kuashiria parachichi bado kidogo zikomae ziweze kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa la viazi likiwa limevunwa viazi vitamu wakulima wamevipanga katika makreti ya plastiki kwa ajili ya kupeleka sokoni kuviuza, nyuma yake wamekaa chini na nyuma zaidi kuna makazi ya watu.

Shamba kubwa la kahawa likiwa limekomaa, kahawa za njano zikionekana, nyekundu na kijani mwanaume amesimama akivuna kahawa hizo tayari kuzipeleka sokoni kuuza nyuma yake kuna makazi ya watu wanaoishi hapo.

Mwanamke mmoja akiwa amevuna shamba lake, kahawa zilizoiva na zilizokomaa, mchanganyiko na mbichi, akiwa amezishika vizuri mkononi kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa wateja wao.

Shamba la ndizi lenye kupendeza, ambapo kuna vijana wawili wakiwa wameshika mapanga mikononi, wanatoka kukata ndizi hizo kwa ajili ya kuzisafirisha na kupelekwa sokoni kuuza; wanunuzi wao kujipatia pesa za kujikimu na maisha.

Wafanyakazi wa zao la kahawa wanaume kwa wanawake wakiwa katika harakati za kuichambua kahawa hiyo, kwaajili ya kuipeleka sokoni kuuza ili wapate fedha ya kujikimu maisha.

Msichana akiwa mwenye tabasamu aliyevaa shati nyekundu na suruali nyeusi, akiwa ameshika nyanya zilizokuwa kwenye kikapu na nyingine kwenye vikapu akiwa anasubiri wateja na pia kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza.

Wakulima wakiwa wanaendelea na zoezi la kuvuna viazi mviringo (wanaume na wanawake), wakiwa wamevuna karibu robo ya heka, wameweka marundo kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa wauzaji.

Wakulima wawili wakiwa wanashauriana jambo juu ya zao la nyanya zikiwa mbichi, wote wamevaa kofia nyeupe na nyeusi huku wamechuchumaa, katika shamba hilo linaloandaliwa kwa ajili ya kupeleka biashara hiyo sokoni.

Zao la biashara aina ya ndizi nyingi zikiwa shambani, kwa ajili ya maandalizi zitakapo komaa zinapelekwa sokoni kuuza, katika shamba hilo kuna majani ya kijani kibichi, ndizi ndogo ndogo zinazoendelea kukua.

Shamba kubwa la kahawa wakiwa wanaume wawili wamesimama, wameshikilia kikapu chao huku wakichuma kahawa zilizokuwa nyekunde zilizokomaa, na za kijani kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza biashara yao nzuri ya kahawa.

Shamba kubwa la nyanya likiwa limeshavunwa nyanya nyingi katika makreti, pembeni kuna barabara inayoelekea katika makazi ya watu. Wakulima wameziandaa nyanya hizo kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Wakulima wakiwa hawajafurahia mazao yao, wakiwa na wanaume wamevuna mananasi mengi ya kupendeza wakiwa wameweka shambani kwenye makreti, tayari kwa kuyapeleka sokoni kuyauza kwa wananchi kujipatia pesa za kujikimu.

Wakulima wakiwa wamevuma zao lao la biashara wakiwa wamepakia pilipili hoho kwenye vikapu vingi na nyingine wakitia kwenye magunia, kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza bidhaa hizo wanawake hao wakiwa wengi na watoto wao wadogo.

Shamba kubwa la nyanya zikiwa zimevunwa, zimepangwa kwa ustadi mzuri katika makreti. Kwa ajili ya kupeleka kiwandani, katika uuzaji na biashara kwenye masoko huko nje na shamba.

Shamba kubwa la nyanya limepandwa kwa safu ndefu ndani ya shamba, likionyesha matunda mabichi yaliyoiva na yanayoning'inia, huku yakisubiriwa yaive na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Shamba kubwa la nyanya, mwanaume akiwa amevaa suruali nyeusi na shati la kijani, nyanya zikiwa zimeiva na nyingine zikiwa mbichi za zimekomaa zimening'inia. Katika shamba hilo likionesha matunda mabichi na yaliyoiva kwa ajili ya kuvunwa.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la tikiti, moja amelishikilia huku ameyavuna mengi ameweka marundomarundo, kwa ajili ya kupeleka viwandani na sokoni kwa biashara.

Shamba kubwa la pilipili mbuzi likiwa tayari kwa uvunaji, likionyesha pilipili mbuzi zilizoiva na zilizokomaa mbichi zikiwa tayari kwa uvunaji wa kwenda kiwandani na kupelekwa sokoni.

Wakulima wakiwa katika shamba wanavuna viazi wengi wakiwa wamevikusanya mafungu mafungu makubwa, vingine vikiwa vimewekwa katika viroba kwaajili ya kupeleka katika masoko na katika maghala yakuhifadhia chakula.

Shamba kubwa la vitunguu, mkulima akiwa katika uvunaji katika shamba hilo akiwa ameandaa mahali pa kuvipeleka kwa ajili ya kupeleka sokoni na sehemu ya matumizi maalumu.

Wakulima wanajitahidi kuvuna vitunguu vingi vilivyokomaa; vilivyotapakaa kwenye shamba lenye mteremko karibu na maji. Wakionyesha kazi ngumu ya kuvuna zao hilo la biashara, kwa ajili ya kulipeleka kiwandani.

Mimiea ya kawaha imejaa matunda mekundu na mabichi yaliyokomaa na yasiokomaa. Yakionyesha mazao mengi tayari kwa kuvunwa, kama zao la biashara muhimu kwa ajili ya kupelekwa kiwandani.

Kijana wa kiume akiwa amepiga magoti katikati ya shamba la papai, lenye matunda mengi mabichi yaliyokomaa na yasiyokomaa akionyesha mavuno tele ya zao hilo ambalo ni la biashara katika kilimo cha kisasa.

Wakulima wanajitahidi kuvuna na kuchambua mazao mengi ya kahawa, iliyoiva yaliyotapakaa chini yakionyesha bidii yao katika kilimo cha kibiashara, kwa kuchambua kahawa iliyo bora kwa ajili ya kupeleka kiwandani.

Mkulima anakusanya viazi vingi alivyovuna kutoka shambani akionyesha juhudi ya uvunaji wake wa zao hili muhimu la biashara, kwa ajili ya kupeleka sokoni ziweze kununuliwa na wanadamu kwa ajili ya matumizi yao.

Mwanaume akiwa amevuna viazi shambani tayari kwa kupelekwa sokoni vikiwa vimefungwa kwenye magunia, na malori ya kubebea yamesha kuwa tayari pia vimefungwa vizuri kwa ustadi wa hali ya juu.

Wanawake kadhaa wanajitaid kuvuna na kuchambua vitunguu vilivyotapakaa chini mashambani

Wavunaji wa zao la kahawa wakiwa tayari wamevuna kahawa kwa kuichambua kuipeleka kiwandani kwa ajili ya uchakataji pata katifu iliyo bora zaidi kuelekea sokoni.

Shamba kubwa la nyanya, limepangwa kwa safu ndefu katika mistari iliyo bora, likionyesha matunda mabichi na yaliyoiva yakining'inia kwenye mimea. Yakidhihirisha mazao ya biashara yanayokuzwa kwa uangalifu.

Wakulima wengi ni wanaume wakiwa wameandaa shamba lenye udongo mzuri mweusi, wakipanda vitalu vyenye miche midogomidogo. Kwa ajili ya baada kuweza kupata nafaka bora.

Shamba kubwa la mapapai lililolimwa vizuri kukiwa kuna ukijani mbichi na udongo mweusi ambalo linaonekana linapendeza, huku jua likiwa linaangazia vyema, linaonekana linavutia sana.

Shamba kubwa la migomba, likiwa na mikungu ya ndizi mikubwa, inayoonesha inaendelea kukomaa katika shamba hilo na chipukizi ya ndizi, zikiwa zinaendelea kukua.

Shamba kubwa lililoandaliwa, limepandwa miche mbalimbali ya mboga, mazao, katika shamba hilo imewekwa mistari minne, kadiri ya mboga zinazotakiwa kwenda kupandikizwa shambani.

Mkulima akiwa ameegemea kabichi zake alizokwisha zitoa shambani, tayari kwa kuzipeleka sokoni na kwa ajili ya kuuza bidhaa hiyo nzuri ya mboga ambayo watu wengi huitumia katika jamii yetu.

Shamba kubwa linalolimwa kwa kutumia kilimo cha kisasa, wanaume watatu wakiwa wanaendesha matrekta. Pia wameshika majembe kwa ajili ya kuchanganya udongi vizuri, katika shamba hilo linalotarajiwa kupanda mpunga. Mbele yake kuna miti ya michikichi inayoonekana vizuri.

Shamba kubwa linalopendeza limelimwa kwa ustadi, kukiwa kumelazwa mabomba ya umwagiliaji pembeni kuna miti mirefu mirefu, shamba hilo limeandaliwa kwa ajili ya mboga kupelekwa masokoni.

Shamba kubwa lililopandwa miche ya miti na mabomba ya umwagiliaji ikiwa katika uhifadhi mzuri wa kisasa, katika kilimo kilichobora kinachotegemewa na wananchi katika uzalishaji wa miti bora.

Vitalu vya mimea ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mifuko myeupe, na kupangwa kwenye safu ndefu kwa ustadi mzuri, miundo hiyo imefunikwa na wavu mweusi unaoruhusu mwanga kupita, lakini hulinda mimea hiyo.

Shamba kubwa lililoandaliwa na lililoteshwa miche ya kilimo cha mpunga, likiwa katika eneo zuri katika udhibiti bora wa kilimo cha kisasa kwa ajili ya chakula; kuvunwa na kupelekwa viwandani kwa matumizi.

Shamba kubwa la mahindi yaliyokauka, wakulima wanaonekana wamevaa maovaroli na buti, wakiwa katika harakati za kuvuna mahindi hayo kisha kuyapeleka maghalani kwa utunzaji na pia viwandani.

Shamba limejaa ndoo za buluu zilizojaa parachichi, huku wakulima wakikusanya mazao yao kwa bidii na kuonyesha mchakato wa uvunaji shambani, katika shamba lililo kubwa lililosheheni miti ya parachichi.

Katika shamba la viazi, wakulima wamejikusanya kuzunguka rundo kubwa la viazi vilivyovunwa hivi karibuni, wakiendelea na kazi ya kuvichambua na kuviweka katika ndoo na mifuko kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni.

Kiwanda chenye mashine ya kisasa ikiwa katika uchakataji wa bidhaa kama mbogamboga, maua zikiwa tayari katika utendaji wake wa kazi ili ziweze kutolewa na kupelekwa masokoni.

Mashine nzuri ya kulimia aina ya trekta lenye meno ya njano na meusi, likiwa shambani katika kuvuta udongo na kuchambua vizuri kwa ajili ya ulimaji bora wa kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa linalotumia kilimo cha kisasa likiwa tayari. Trekta lenye rangi ya bluu na meno yenye rangi nyeusi, likiwa katika shamba hilo kwa ajili ya kuliandaa kwa ajili ya ulimaji, pia shamba hilo linatumia mitambo ya kisasa, maalumu ya kutumika kwenye shamba ili kuweza kuchakata vizuri.

Shamba kubwa likiwa linatumia trekta la kisasa kulima, trekta hilo lina rangi nyekundu na nyeusi likiwa tayari limeishachambua udongo, pembeni yake kuna nyasi za kijani mbele zaidi unaonekana mlima uliokuwa mzuri.

Mitambo ya kilimo, ikiwa kiwandani, kwa ajili ya kusafisha mboga za majani ambayo ni sehemu ya vifaa vya kilimo cha kiwanda. Mashine hii ina mkanda wa kusafisha mboga unaobeba mboga za majani zilizokatwa. Juu ya mkanda huo, kuna mfumo wa mabomba unaonyunyizia maji ili kuosha na kusafisha mboga hizo.

Kilimo cha kisasa katika shamba la mpunga trekta lenye rangi ya kijani na magurudumu meusi ndani njano, likiwa linafanya shughuli ya kuvuna mpunga katika shamba hilo. Tayari kwa kupeleka kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Mashine ya kuandaa udongo inayolima kwa kuchimbua udongo vizuri katika ulimaji wa kisasa na teknolojia iliyobora zaidi kwa wakulima wanufaika wa mradi ulio bora.

Trekta lenye rangi la kijani, likiwa shambani kwa ajili ya kuandaa shamba kwa kilimo kilicho bora cha kisasa. Mkulima anapotarajia kuanza upandaji wa mazao mbalimbali.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani, ambapo mimea midogo inaonekana kama saladi au mboga za majani. Inakua kwenye safu, juu ya mimea hiyo kuna taa ndefu za reli zinazotoa mwanga unaohitajika kwa ukuaji wa mimea.

Trekta nyekundu yenye kubana nyasi imeegeshwa nyuma ya shamba juu kuna mawingu yanaonyesha ishara ya kilimo kinacho husika

Ufugaji wa samaki wakiwa katika kijumba kizuri au shimo kubwa lililoandaliwa, samaki hao wanafugwa ili baadae wapelekwe katika soko kuwauza na viwandani kwa uchakachataji. Samaki wanaonekana wakiwa juu wanaelea huku bomba kubwa la kukuingiza maji linaonekana na bomba la kutoa maji machafuko huondoka hapo.

Samaki kadhaa wadogo wa rangi ya dhahabu wanapatikana ndani ya tanki la maji wanafugwa kwa ubora zaidi kwa ajili ya chakula na katika ubora uliokithiri.

Samaki mkubwa mwekundu mkubwa mwenye mapezi meupe na meusi, akiwa ndani ya maji akiwa anafugwa vizuri akiwa katika usalama ulio bora katika hali njema ya ufugaji.

Shamba kubw ala mahindi likiwa tayari kwa uvunaji, mahindi yakiwa yamejipanga kwa ustadi mzuri. Wakulima wakiwa tayari kujiandaa kwenda kuvuna hayo mahindi shambani, kwa ajili ya kupeleka viwandani, pia kwa ajili ya vyakula katika majumba.

Mwanaume akiwa porini akiwa ameshika mti mdogo, ambao umekua kwa ajili ya zoezi la upandaji miti katika pori hilo, pembeni kukiwa na msitu mkubwa wa kijani unaoashira ni pori kwa ajili ya misitu.

Mwanaume mzee akiwa ameotesha vitalu vidogovidogo vya miti mbalimbali pembeni yake kuna miti ya miti ya misaruni, ikiwa inaonyesha anaenda kupanda kwenye mashamba makubwa na mtu mmoja, akiwa anampa mche mmoja uliokuwa umeota vizuri wa mti.

Mwanamme akiwa msituni amevaa suruali nyeusi na shati la kijani akiwa amesimama katikati ya eneo lenye miche mingi ya miti iliyopangwa vizuri. Mwanamme huyu akiwa anaelekeza kwa mkono wake vitalu vya miche hiyo.

Katika msitu mkubwa unao onekana una maji yanayo tiririka, pembeni kuna miti mirefu yenye kijani kibichi uzuri unaovutia na jua likiwa linaangaza vizuri katika msitu huo.

Mkulima anatumia mfumo wa umwagiliaji, kwa kutumia mfereji wa maji, kumwagilia miche iliyokwisha kupandwa ili iweze kukua vizuri, kwaajili ya kupanda sehemu iliyo andaliwa kwa kilimo bora zaidi.

Msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi yaliyoanguka katika njia hiyo kuna mbwa mwitu, ambae anatembea akitazama huku na kule na majani mengi yakiwa yamepukutika chini huku jua likiwa linaangaza kote katika msitu huo.

Kijana wa kiume amesimama akitabasamu katika furaha nyingi, katika vitalu vingi vya miti midogo vilivyopandwa kwa safu ndefu. Akishika mti mkononi mwake, akionyesha juhudi za upandaji wa miti na uhifadhi wa misitu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, mmea unalimwa bila udongo. Mimea hii inaonekana haina udongo kabisa lakini inatoa miche mizuri, kutokana na udongo na matundu yaliyochimbwa katika muundo mrefu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, mfumo huu mahususi unatumia mabomba ya "pvc", yaliyopangwa kwa usawa yakiwa na matundu yaliyokatwa ili kushikilia sufuria ndogo za nyavu, au vyombo vidogovidogo.

Mmea wa mboga aina nyingine ya kijani ukiinuliwa kutoka kwenye mfumo wa haidroponi. Mizizi yake mieupe iliyosafishwa inaonekana ikining'inia kutoka kwenye kikombe kidogo cha plastiki, kilichoingizwa kwenye jukwaa jeupe.

Kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya saladi inakua bila udongo, mizizi ya mimea hiyo inaonekana ikining’inia ndani ya maji yenye virutubisho. Ikipenya kupitia vitundu yaliyochimbwa kwenye jukwaa jeupe au bodi.

Shamba kubwa la migomba iliyolimwa vizuri kwa ustadi ikiwa ina migomba yenye afya, ikiwa imezungushiwa uzio wa nyavu ya bluu kwaajili ya kuliandaa liweze kupeleka malighafi shambani katika viwanda.

Shamba kubwa la kupendeza lililolimwa kwa ustadi, limepangwa matuta matuta. Pia la mabomba chini ya kumwagilia shamba hilo. Na pembeni kuna uzio. Pia shamba hilo ni kwa ajili ya kulima nyanya nzuri zinazoonekana kwa ajili ya kupeleka kiwandani kwa uchakataji.

Kilimo cha bustani katika chafu ambacho ni kilimo cha viwanda kinahusisha matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa kama vile matumizi ya chafu kuzalisha mboga nyingi kwa ajili ya wezekaji kiwandani katika huduma hiyo.

Shamba kubwa ambalo limejengwa banda kubwa la kisasa kwa ajili ya ufugaji wa kuku, kuku hawa wakiwa katika safu nzuri za kupendeza na njia mbili za usafirishaji wa kuwatoa hao kuku na kuwa hudumia kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kilimo bora kabisa cha kiwanda, katika kilimo hicho tunanatumia teknolojia, mitambo na mbinu za kisasa kuzalisha chakula kwa wingi kwaajili ya soko, ufugaji wa uyoga ambao hupandikizwa kwaajili ya kupeleka viwandani kwa uchakataji na masokoni kuuza, hivyo huingia katika kilimo cha kiwanda.

Kilimo kilicho bora, shamba kubwa lililolimwa nyanya; zikiwa za kijani zimekomaa na nyekundu, kwa ajili ya kuzipeleka kiwandani kwa uzalishaji. Pia kuwasaidia binadamu kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Shamba kubwa la nyanya ambalo lina nyanya nzuri za kupendeza, zikiwa tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya kupeleka katika masoko. Nyanya hizo zinavutia, udongo wake ni laini na tifutifu, na majani makavu yakiwa chini kwa ajili ya kuwezesha hizo nyanya ziweze kuwa nzuri zaidi

Banda kubwa la kuku likiwa linafugwa kuku wazuri wenye rangi ya kahawia, tayari kwa ajili ya kuwapeleka viwandani kwa uzalishaji na uchakataji, kwa kuandaa nyama bora kama soseji, nyama za kula, na hao kuku hupatikana wengi zaidi hapo.

Wafanyakazi wengi wakiwa kiwandani wakiwa wanawake kwa wanaume wamevaa nguo za kazi, wamevaa pia kofia wakiwa wanaweka mafungu mafungu bidhaa mbalimbali kama maua, mboga za majani kwa ajili ya uchakataji katika viwanda baadae kupeleka masokoni.

Ng'ombe kubwa wakiwa katika banda moja, wamepangwa kwa ustadi katika eneo moja. Ng'ombe wamefungwa ndani ya mabanda na kupewa chakula na maji kwa utaratibu maalumu, hawaachwi waende kuchunga. Lengo la ufugaji ni kuzalisha maziwa na nyama kwa wingi kwa ajili ya kuuza.

Shamba kubwa la mahindi likiwa limelimwa kwa ustadi mzuri kabisa, mahindi hayo yakiwa yamepangwa vizuri. Mbele yake kuna miti na mbele zaidi kuna mlima, mahindi hayo yanaandaliwa kwa ajili ya kupelekwa viwandani.

Shamba kubwa lililojengwa kizizi cha kuku, ndanimo kuna kuku weupe wazuri, wamepangwa kimistarikimistari wakiwa wamewekewa magurudumu ya chakula na maji kwa ajili ya kuwawezesha kupata lishe bora na maji, na baadae kupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Shamba kubwa la kabichi likiwa na kemiki nyingi nzuri zenye kupendeza, zikiwa zinaendelea kukua mbele yake kuna miti mizuri ya kijani mbele yake tena kuna mahindi yaliyokauka shamba hili limeandaliwa kwa ajili ya kuvuna kabichi kuzipeleka viwandani.

Shamba kubwa la mboga mboga zikiwa zimepandwa mboga kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya kuziandaa kuzipeleka viwandani kwa uchakataji pembeni mkono wa kushoto kuna shamba la nyanya zilizokomaa na zilizoiva, mwanamume mmoja akiwa amesimama katika shamba hilo.

Kuku wazuri wa kupendeza wenye rangi ya kahawia, wakiwa na vichwa vyekundu katika ufugaji wa kilimo viwandani. Kuku hao wamejengewa banda lenye uwezo wa kuwabeba, wengine ndani ya viboksi na wengine wakiwa katikati, katika ukuaji na kwenda kuuzwa sokoni.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wazuri wamefungwa kwa mistarimistari wa safu ndefu ndani ya zizi kubwa la chuma, wakisubiri kukamuliwa maziwa na kulishwa chakula ili wawe bora zaidi.

Wakulima watatu wakiwa shambani wakivuna mboga inayoitwa kabichi, wawili wanaume na mmoja mwanamke kwajili ya kupeleka sokoni kwa biashara katika shamba lililokua zuri lenye kupendeza.

Trekta la rangi ya kijani likisimama shambani, udongo mwekundu ukiwa unageuzwa ukiacha vumbi jingi nyuma. Muendeshaji wa trekta anaonekana amekaa kwenye kiti cha udereva, akiwa anaendelea na kazi za shambani.

Shamba kubwa la chai limemea hadi upeo wa macho likiwa na miti mirefu ya kijani kibichi na njia ndogo katikati ya udongo, kuonyesha namna gani wakulima hao watapita kuvuna hiyo chai.

Zizi kubwa la nguruwe ambapo kuna nguruwe wengi wamefungiwa katika vizimba vya chuma, nguruwe hawa wamepakiwa kwa wingi katika safu ndefu zinazoelekea ndani na kuna njia nyembamba katikati. Hali ya ndani inaonekana kuvutia kuashiria mfumo wa uzalishaji wa kibiashara.

Shamba la kisasa la bustani likitumia mfumo wa kilimo cha wima au kilimo cha kudhibitiwa ndani ya bustani, fleisi zimetundikwa chini kutoka kwenye miundo iliyowekwa juu huku ikiwa katika hatua mbalimbali za ukomavu.

Wafanyakazi wawili waliovaa sare za kijani na barakoa na kofia nyeupe, wakiwa kiwandani wakichambua parachichi kwenye mashine, yakupanga na kuzijaza kwenye makreti, wakionyesha mchakato wa uchakataji wa maparachichi.

Trekta jekundu likiwa limeegeshwa mbele ya shamba la mizabibu, trekta hilo linaonekana kuwa na nguvu likiwa na matairi makubwa na miundo imara, nyuma yake kuna safu mbili za mizabibu zimejipanga vizuri zikionyesha kilimo kinachofanya kwa utaratibu, mazingira ya asili na milima au vilima mbalimbali.

Wanawake wakiwa kiwandani wamevalia mavazi ya kijani, wanashughulika na maua na matunda kwenye meza ndefu, wakiandaa bidhaa kwa ajili ya sokoni, jambo linaloashiria mchakato wa uzalishaji na usindikaji wa maua na matunda katika kiwanda.

Ng'ombe wengi weusi na weupe, wamefungwa katika zizi ya ng'ombe kubwa la chuma, wakisubiri kukamuliwa maziwa na kulishwa, ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa cha viwandani.

Shamba kubwa linalotumia umwagiliaji likiwa katika ubora ambapo bomba kubwa jeusi limelazwa chini kwa ajili ya kupeleka maji kwenye zao hilo ambalo ni la pilipili, la matunda katika ubora ulio mzuri.

Shamba zuri lenye kupendeza, lenye mboga aina ya maboga, likiwa limewekwa mpira kwa ajili ya umwagiliaji katika shamba hilo lenye udongo mzuri mweusi, na mboga zenye kuvutia ambazo watu wengi huzitumia.

Kilimo chaumwagiliaji shamba lililolimwa vizuri, udongo mwekundu ukiwa juu, mabomba ya metandazwa shamba zima kwa ajili ya kumwagilia shamba hilo kwa ustadi, ikiwa inasadikiwa itapandwa miwa katika shamba hilo. Pembeni, kushoto na kulia kuna miti mirefu na makazi ya watu.

Shamba kubwa lililoandaliwa limetayarishwa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, kukiwa kumelazwa mabomba mengi kadri ya shamba linavyohitaji; hapo baadaye lifanye shughuli za umwagiliaji katika shamba hilo.

Mwanaume akiwa ameshikilia mpira akiwa anamwagilia vitaro ya mboga na miti mbalimbali, katika shamba lililozungushiwa uzio wa miti na wavu pembeni, nyuma yake pana miti mirefu panapo onekana ni porini.

Kilimo cha umwagiliaji, shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kilimo likiwa la matuta mawili yaliyoinuka. Katikati ya matuta hayo kuna ardhi iliyoandaliwa na imewekwa mirija minne myembamba mirefu, ambayo imeunganishwa kwenye bomba kubwa la usambazaji lililolala chini kwa upande wa mbele. Mirija inaashiria mfumo mwagiliaji wa matone.

Katika kilimo mimea midogo imepandwa kwa safu vizuri ya mistari kwenye udongo, huku mifumo ya umwagiliaji ikipita katikati ya kila safu ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Mandhari nzuri ya kupendeza kukiwa na majani ya kibichi na miti mirefu ndani yake; kuna nyumba za kulala wageni mbele yake kuna pori ambalo linahifadhi wanyama wanaoishi humo.

Mandhari nzuri ya kuvutia ikiwa ni sehemu ya bondeni au mto ambao una miti ndani yake ukijani kibichi. Pembeni kuna mfereji mkubwa wa maji, nyuma zaidi Kuna makazi ya watu ukiwa unapitisha maji kwa wingi zaidi.

Mlima mrefu unaonekana umependeza, ukiwa katika mandhari nzuri sana. Jua jepesi likiangaza katika eneo hilo, na wingu jeupe juu yake. Katika eneo safi na salama, pembeni kuna miti yenye kijani ndani humo kutakua na wanyama pia.

Eneo kubwa la tambarare likiwa na barabara ya kuelekea vijijini, limepandwa miti mizuri mingine mikubwa mingine midogo, ndani yake kuna wafugaji na wakulima wanaoishi humo ndani katika uzalishaji na ununuzi.

Mlima mrefu wenye kupendeza mbele kukiwa na nyasi za kijani kibichi nzuri na miti mizuri ya kijani, nyuma kabisa kuna mlima ambao juu yake una barafu au theluji na anga likiwa na rangi ya bluu nzuri na ya kupendeza.

Barabara inayopitisha magari, pikipiki na watu wanapita, mbele yake kuna miti, mbele kabisa tunaona mlima ukiwa upo juu zaidi. Anga ni angavu, inashiria mazingira ya vijijini au porini.

Pori zuri lenye kuvutia, lenye mandhari nzuri likiwa na kijani kibichi. Miti yake inayoringana iliyo inuka kidogo, na pengine ni sehemu ya bonde. Ikionesha wazi mahali hapo hapakosekani wanyama, wanaoishi katika eneo hilo.

Sehemu ya pori zuri kukiwa na mto mrefu umepita ukiwa na maji mazuri, pembeni kuna miti mizuri kushoto na kulia, pembeni kabisa kuna makazi ya watu mbele kunaonekana kuna wingu la bluu na makazi ya watu mahali hapo.

Mbuga ya wanyama inayopendeza ikiwa ina uoto wa asili miti yake, pembeni kuna twiga amesimama. Kwa nyuma kabisa kume pakana na makazi ya watu, kuna majengo marefu ambayo ni viwanda na makazi ya watu.

Mandhari nzuri ya kuvutia ambayo ni ya bonde la ufa kukiwa kuna maji yanayotiririka ambayo yameweka ukijani juu yake, mbele yake kuna mlima mzuri wenye rangi ya bluu ukiwa umepata ukungu.

Mti mrefu mzuri wenye kupendeza ukiwa umeangaziwa na jua la utosi katika udongo uliokuwa mwekundu, pembeni kuna miti inayopendeza ikionesha dhahiri ni sehemu yenye kuvutia kwa ajili ya utalii.

Maadhari nzuri ya kuvutia Kuna sehemu ya ardhi iliyofunikwa na nyasi fupi ya kijani na pia Kuna ziwa kubwa lenye maji ,Kuna ndege aina ya flamingo na mbele zaidi Kuna msitu wa kijani kandokando ya ziwa.

Mandhari nzuri yenye ziwa kubwa pana, likiwa pembeni na majani kibichi mitumbwi ikiwa imetapakaa, kuhashiria wafugaji huisogeza hapo kwa shughuri za uvuvi.

Mlima mrefu wenye kupendeza ukiwa umezingukwa na miti ya kijani kibichi, miti mirefu na mifupi, nyasi za kijani pembeni na milima mingine ikiwa inapigwa na wingu ang'avu.

Mandhari nzuri ya porini ikionekana kukiwa na miti midogomidogo ya kijani yenye kuvutia, miche ya kijani mbele kabisa kuna makazi ya watu, na mbele yake kuna mlima mzuri uliojaa ukungu.

Mlima mzuri wenye kupendeza ukiwa katika sehemu nzuri. Pembeni kuna miti ya kijani, kadiri unavyoendelea kutazama. Mbele kuna tambarare zaidi na rangi yenye kahawia njano kwa sababu mimea imekauka katika ukame. Katika umbali zaidi kuna ukungu au upeo wa macho unaoendelea kutazama.

Mandhari nzuri ya kuvutia ikiwa ina miti mifupimifupi, nyasi za kijani, mbele yake kuna milima inayoonekana vizuri, ndani yake kuna wanyama wadogowadogo wanao ishi humo, pia jua linaloangaza kwa utulivu.

Mazingira yenye mandhari ya kupendeza, mlima uliokua na mawe makubwamakubwa. Juu yake kuna mawe yamebebana kama mtoto na mama, hapo pembeni kuna nyasi za kijani kibichi juu kuna wingu jeupe na rangi ya bluu.

Mandhari nzuri ya kupendeza ikiwa ni porini, kuna barabara inayopita, kuna mfereji wa maji unaopitisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pembeni kushoto na kulia kuna miti ya kijani kibichi, ndanimo kuna wanyama wanaoishi.

Mandhari nzuri yenye mlima mbele kuna mmea mkubwa wa kipekee unaojulikana kama mti wa "dendrosesio", unaopatikana katika maeneo ya miinoko mikali barani Afrika, nyuma yake kuna mlima mkubwa uliofunikwa na theruji au barafu huku mawingu yakining'inia juu ya kelele.

Milima na vilima vyenye nyasi na miti mingi ikiwa imefunikwa na kijani kibichi. Kuna barabara nyembamba ya lami iliyochongoka inayopita katikati ya mazingira hayo mazuri na kupotelea mbali.

Mandhari nzuri ya asili, yenye nyasi na miti iliyotawanyika. Ambayo mara nyingi hupatikana katika mbuga za wanyama, katikati kuna kundi la pundamilia na twiga kadhaa wakila nyasi, na wakipita kutembea huku na huku wakifurahia mazingira yao.

Mandhari ya milima yenye miti mingi ya kijani yakiwa katika bonde lenye mwanga wa jua katikati kunaonekana huku angani kukiwa na mawingu meupe na bluu ikionesha mazingira asilia ya kuvutia na yenye kupendeza.

Tembo mkubwa akiwa anatembea katika eneo lake porini huku nyuma yake kukiwa na mlima mrefu kuonyesha mandhari ya kuvutia ya wanyama pori na asili yake, huku tembo wengine wakionekana kwa mbali wanakuja kwa maringo.

Banda kubwa la mbuzi na kondoo wamefungwa katika uzio wa miti, wanyama wengi wamelala na wengine wamesimama. Wanyama hao usiku wanalala humo, mbuzi wengi wana rangi nyeupe na baadhi wana madoa meusi na kahawia.

Katika shamba mfugaji anayefuga mbuzi amejenga banda lenye mabati, pembeni amezungushia mbao ndogondogo. Akiwa anawalisha mbuzi hao chakula kama majani na matunda ambayo mbuzi hupenda kuyala.

Barabarani kukiwa ni shambani, kuna mbuzi wengi aina ya mbuzi weupe kwa weusi, wakiwa wanakula majani. Pembeni kushoto na kulia kuna miti mirefu, mbele zaidi kuna watu wanatembea na makazi yao.

Banda la mbuzi wazuri, mfugaji akiwa amewafungia katika boksi maridadi la kuwafugia mbuzi hao, huku akiwa anawalisha chakula na mbogamboga huku akiwa tayari kuwapeleka kiwandani kwa uchakataji na sokoni kwa ajili ya biashara.

Ufugaji wa wanyama kama mbuzi wanaofugwa, wako kwenye banda zuri lililojengwa kwa ustadi wakiwa wamekatiwa majani, wamewekewa katika maboko ya kulishia mbuzi hao.

Mwanaume mmoja amesimama na mbuzi wake watatu wakiwa wanakula chakula lakini anawatibu pia kwa kuwapa chakula, huku mbuzi wengine wakila nyasi karibu na shamba la mahindi.

Wataalamu wawili waliovalia mavazi maalumu wanachunguza masega ya nyuki yaliyojaa asali, huku nyuki wengine wakiwa wametanda juu yake, wakifanya ukaguzi wa kina wa ufugaji wa nyuki katika sehemu iliyoandaliwa ya nyuki hao.

Kuku wazuri wekundu na kahawia na weupe, wakiwa wanapatiwa huduma na wafugaji wawili (mwanamke na mwanamume); nyuma yake kuna nyumba iliyowekwa bati na mwanamume amesimama. Pembeni kuku hao wakiwa wanapata huduma ya matibabu.

Kanga mkubwa mwenye madoa madoa meupe na meusi, amezungukwa na vifaranga mbavyo ni watoto wake, wakijificha kwenye nyasi huku akiwa amewazunguka watoto wake kuashilia upendo wa mama na mtoto akiwa anawatafutia chakula.

Mwanaume amesimama katikati ya kundi kubwa la bata na kuku wakiwa katikati wamemzunguka, akiwa anatoa maelekezo katika wanyama hao pembeni yake kuna uzio uliozunguka wa kijani, ndege hao wakiwa ndani wamezungukwa na ukuta huo.

Bata wazuri weupe na kuku wa kahawia, wakiwa wanacheza nje ya banda lao wakiwa wanakula chakula wameshiba ,wengine wanaendela kula chakula. Pembeni kuna nyumba ambayo ni banda lao na majani kwa ajili ya chakula.

Kundi la kuku weupe na kahawia, wanaotafuta chakula kwenye nyasi ndefu, wakiishi maisha ya asili nyumbani na mashambani, kuashiria ufugaji wa kuku wa kienyeji, wanaopata chakula kupitia mazingira yanayowazunguka.

Mbegu bora zikiwa zimeoteshwa katika ndoo za plastiki tayari kwa kwenda kuziotesha katika shamba ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kuzikuza zaidi ambapo wakulima wanaotumia kilimo cha kisasa watafaidika.

Shamba kubwa lililoandaliwa ndani yake kukiwa vimepandwa miche midogomidogo ya mboga, mahindi nakadhalika kwa ajili ya kuliandaa hapo baadaye ikahamishiwa kwenye shamba kubwa, na watu wakatumia kilimo cha kisasa zaidi.

Mbegu bora iliyowekwa katika kifuko ambacho kina rangi ya njano, pembeni ukijani. Mbegu hiyo ambayo inatumika katika ulimaji wa saladi.

Mbegu bora ya kilimo inayoitwa "Radish Strawberry" kwa ajili ya watumiaji wa kilimo cha kisasa, ikiwa ndani ya pakiti ambayo imehifadhi mbegu hiyo kwa ubora zaidi.

Mbegu bora kabisa zikiwa katika vikapu kama maharage, karanga, njugu, njegere, ngano zikiwa tayari kwaajili ya kupeleka mashambani.

Shamba la vitalu likiwa limelazwa bomba mbalimbali kwa ajili ya kuzimwagilia miche hiyo, ambayo imepangwa kwa ustadi ambapo itahamishwa kwenda kupanda kwenye shamba, ili kupata kilimo cha kisasa.

Aina mbalimbali za mbegu zikiwa katika magunia katika kilimo cha mbegu cha kisasa, hii husaidia mchakato uzalishaji mbegu zenye ubora wa hali ya juu ambazo zinatumika kwa kulima na wengine kupandia mazao.

Kifurushi cha mbegu ya kabichi ambacho kimetunzwa vizuri katika paketi ya plastiki, kikiwakilisha mbegu bora za kilimo katika mazao bora kwa wakulima, wanaotarajia kutumia mbegu hizo.

Mfuko wa plastiki uliochorwa aina ya kabichi ukimaanisha mbegu ndani yake, ambao umeandaliwa kwa ajili ya kilimo bora cha kisasa kwa wakulima na wanufaika wote wa kilimo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi kwa kutumia mabomba ya "PVC", yaliyojaa mimea midogo, pia kuna bustani ya mimea au vitalu ambapo mimea mingi imepandwa kwenye trei mbalimbali, ndani ya safu.

Vifurushi vya mbegu vinaonyesha aina tofauti za mbegu katika duka la pembejeo, katika ulimaji wa kisasa kwajili ya wakulima wanao hitaji huduma zilizo bora.

Kifurushi kidogo vya mbegu za vitunguu na mimea, vikiwa na nembo ya "STRAKE AYRES", vikionyesha aina mbalimbali za mbegu; zinazopatikana kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Kundi la wanaume wanaoshughulika na kupanda miti midogo midogo kwenye mifuko ya udongo wakiandaa vitalu kwa ajili ya mbegu wakionyesha mchakato wa kilimo cha mbegu wa kisasa katika uboreshaji wa kilimo kilicho kuwa bora zaidi.

Chipukizi ndogondogo zenye majani machanga, zikionekana zimechipua katika udongo wenye unyevu, zikiashiria mwanzo wa ukuaji katika shamba na mchakato wa kilimo cha mbegu bora.

Kifurushi cha mbegu cha (royal seed) kikionesha papai mbili zilizokatwa na moja mzima, kikiwakilisha mbegu bora za kilimo na kuahidi mazao bora kwa wakulima wengi katika ulimaji ulio bora.

Wakulima wakiwa na rundo kubwa la nafaka lililoenea chini huku, watu wengine wakiwa wakusanyika karibu na magunia ya mbegu na bango la "USAID", wakionyesha ushirikiano katika kilimo cha mbegu.

Kifurushi cha mbegu kinaonyesha mchicha wa India na majani yake ya kijani kibichi, kinawakirisha mbegu bora zinazopatikana kwa ajili ya kilimo cha kisasa katika ulimaji ulio bora zaidi.

Mabanda ya mbwa yakiwa na milango mitano, mbwa wametoka nnje mtu anayewafuga, akiwa anatoa maelekezo kwa mbwa hao pembeni kuna uzio wa wavu na pembeni zaidi kuna makazi ya watu.

Kijana aliyevaa shati nyekundu akiwa amemshikilia mbwa, kama ambaye ni mtu anayehudumia huyo mbwa katika kijumba kilichoandaliwa wa mbwa hao, pembeni au nyuma yake kuna mbwa wawili, wakiwa wanaingia bandani hapo.

Banda la mbwa lililojengwa kwa umaridadi likiwa na rangi ya kijivu na bati zuri sana. Mbwa hao wamekaa wameachama midomo huku njaa ikiwauma wakisubiri kupewa huduma na wafugaji wao.

Banda la mbwa ambapo kuna nyuma nyeupe na pamejegwa kibanda cha chuma chenye rangi nyeusi kila kibanda kikiwekwa mbwa mmoja mmoja. Nyumba hiyo iliyowekwa bati la vigae ni nzuri na ya kupendeza.

Banda la kuku aina ya mbao likiwa limejengwa vizuri na kupigwa bati na dirisha lenye nyavu lenye nondo kwaajili ya ufugaji bora wa kuku wanaofugwa katika jamii yetu.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na kibanda cha mbwa, mbwa wawili wakiwa wanacheza mwanamume huyo anaonekana akifanya mawasiliano na simu yake; mbwa wao wakiwa wanazunguka wakitafuta chakula.

Wataalamu wawili wakiwa katika wanyama wanaowazunguka kwa ajili ya kuwapatia tiba, huku wanaume wawili mmoja akiwa amesimama mmoja akiwa amewakusanya wakijadili namna gani waanze na tiba kwa hao wanyama.

Ndege mzuri mwenye kuvutia na aliye pendeza akiwa na rangi nyeupe na nyeusi miguu yake ya njano, amesimama juu ya nyaya za umeme akishangaa huku na huku akiwa tayari kwa kuruka kama hatari inapomfikia.

Ndege mzuri, mweupe, mwenye tai nyeusi, mdomo mwekundu, macho meusi akiwa amesimama akionekana anashangaa kitu fulani .

Ndege mzuri akiwa porini katika mazingira yake, pembeni kukiwa kuna nyoka. Pembeni yake kuna nyasi zilizokauka vizuri, ndege huyo akiwa katika hatua za kupaa.

Twiga kadhaa wanaopata chakula kutoka kwa watalii katika eneo maalumu la hifadhi ya hao twiga, watalii hao wakionyesha furaha na tabasamu wakifurahi pamoja na wanyamapori huku wengine wakianza kuwapiga picha na kufurahi.

Mfugaji akiwa amevaa koti la kijani na buti, ananyonyesha tembo mdogo maziwa kwa chupa, pembeni kuna tembo mdogo amelala, kwa mbali kidogo kuna watu wanaangalia zoezi linaloendelea.

Kundi kubwa la nyoka wamepumzika katika nyasi wakiwa wamejikunja, inaonekana nyasi kavu au majani yaliyokauka, nyoka hao niwakali sana na hatari kwa binadamu.

Tumbili mwenye manyoya ya bluu na mkia mrefu mweusi, amesimama akitizama mazingira yake ya asili yaliyofunikwa na mimea, akionyesha uhai wa wanyamapori wanaoishi katika eneo hilo la pori.